Eneo la bustani lenye majani ya kijani kibichi, mawe makubwa ya asili na mimea ya kupendeza . Mawe haya yanatumika kama mapambo ya mazingira ili kupendezesha bustani. Mimea imepangwa kwa mpangilio wa kuvutia kati ya mawe hayo.

Ufukwe wa bahari wenye mchanga mweupe, miti ya minazi mingi na uzio wa mawe unaotenganisha eneo ya hoteli na makaazi na ufukwe. Pia kuna viti vya kupumzika vya rangi vya samawati vinavyoonyesha sehemu ya mapumziko kwa wageni. Labda ni sehemu ya hoteli au ni sehemu ya watalii.

Hivi ni vyakula tofauti tofauti vinavyovutia. Ikiwemo viazi karai venye rangi ya manjano, katilesi, viazi vyembamba, mbaazi, chapati, mahamri, mchuzi mzito uliowekwa dania juu, chai ya maziwa na vipande vidogo vya limau vya kuleta ladha.

Hili ni eneo la ufugaji wa ng'ombe katika mazingira ya kijijini. Kuna ngombe kadhaa waliopo chini ya kibanda kilicho tengenezwa na matawi na miti ambacho kinaonekana kutumika kama banda la kivuli cha mifugo.

Kundi la tembo likiwa katika eneo la mbuga. Tembo hawa wanatembea juu ya nyasi kavu kwenye uwanda mpana, huku mandhari ya nyuma ikiwa ya miti michache na anga ya samawati. Ni mazingira ya asili yanayofanana sana na mbuga za wanyama.

Bwawa ndogo la maji ya mto mwenye kina kifupi yenye maji ya rangi kahawia kutokana na udongo wa eneo hilo. Kando ya maji kuna mmea wa kijani kibichi na ndani ya maji kuna samaki wadogo wengi wanaoonekana wakiogelea kwa makundi.

Hivi ni viazi vilivyokatwa vyembamba vyembamba na kupikwa kwa rangi ya manjano. Vimepambwa na majani ya giligilani au dania. Vinaonekana kuwa ni vya kukaangwa na mafuta. Viazi vyenyewe viko kwa sahani nyeupe.

Picha inaonyesha nyumba za kienyeji zilizojengwa kwa tope na makuti zikiwa katikati ya mazingira ya kijani. Hii ni makazi ya kijadi ya kiafrika yakionyesha maisha rahisi ya kijijini, mshikamano wa jamii, matumizi ya raslimali za asili na utamaduni wa muda murefu. Inaonyesha kuku wakitembea karibu na nyumba ya udongo ikiwa ni ishara ya ufugaji wa kienyeji. Miti mingi ya kijani inayozunguka nyumba inaonyesha mazingira ya asili.

Kuna mama mfanyabiashara, muuza ndizi za kuiva zenye rangi ya manjano. Ndizi zenyewe ziko juu ya meza. Meza moja zimewekwea ndizi hazina gunia, ile meza nyingine juu yake, juu ya meza kuna gunia la nyeupe huku huyu mama amewekea ndizi zingine za kuiva.

Hili ni zizi la mfugo hasa ng'ombe. Zizi limejengwa kwa kutumia vigigi vya mti. Pia lina mabati na miti iliozibwa. Ndani ya zizi kuna ng'ombe mmoja au wawili. Pembeni kuna tangi la saruji linalotumika kama birika la kunyeshea mifugo. Pia kuna madume, plastiki ya njano. Mazingira yanaonekana ni eneo la mashambani. Kuna mashamba na miti kwa umbali inaonekana kwa eneo hili ni sehemu ya kuli.

Mtu aliyevalia mavazi ya kinga ya manjano akiwa na kifaa cha kunyunyizia dawa. Ananyunyizia dawa ng'ombe. Hii inaashiria zoezi la kudhibiti wadudu, wagonjwa wa mifugo inalofanywa katika eneo la mashambani.

Mmea wenye majani ya kijani au maua mekundu yanayochanua, pembeni kuna njia ya mawe huenda ni sehemu ya bustani au njia ya kutembea, sehemu ya chini inaonekana nyasi zilizokatwa vizuri.

Hapa tunamwona mfanya biashara sokoni akiwa amesimama nyuma ya meza yenye viungo vya plastiki vilivyojaa viungo na nafaka mbalimbali. Kuna vitunguu upande wa kulia na bidhaa nyingine nyingi za matumizi ya nyumbani. Mazingira yaonyesha kuwa ni soko la wazi yenye shughuli nyingi.

Kuna mti mkubwa wa kale ambao unaonekana kuwa sehemu ya mapumziko. Mbele kuna mti mkubwa sana wenye shina paa, unaonekana kuwa wa zamani au wenye kihistoria. Mazingira yanayozungukwa na miti mingi yenye majani mabichi huonyesha kuwa eneo la asilia lenye utulivu.

Hivi ni vipande vidogo vidogo vya nyama vinavyowekwa kwenye vijiti, huchomwa kutumia jiko la mkaa, vinaitwa mishakiki, vinatumia moto mdogo kuiva.

Vyakula mbalimbali vinavyowekwa kwenye makopo ya plastiki tayari kusafirishwa. Kuna wali wa biriani, nyama ya mchuzi na kachumbari. Vinaeza kuwa kwa hafla

Kuna meza ya rangi ya samawati na pembeni kuna chupa pamoja na sahani ya uma, visu na taulo ya karatasi. Kando yake kuna sahani ya biriani, vipande vya nyama ya kuku, yai la kuchemshwa na saladi ya kabeji na karoti na kachumbari nyekundu.

Kuna miti midogo yenye majani mapana na kijani kibichi. Nyuma yake kuna nguzo za miti zenye muundo wa wima na mlalo. Labda kwa ajili ya kuunga mizabibu au kuzuia wanyama.

Hii ni sahani ya wali mweupe uliopangwa pembeni mwa bakuli dogo lenye mboga ya majani katika mchuzi wa rangi ya machugwa. Pembeni kuna vipande vya kuku wa kukaanga au kuchomwa vilivyokaangwa hadi ukawa rangi ya kahawia na chakula kinaonekana kitamu na kilichoandaliwa vizuri.

Picha ya vitafuno vya barabarani ambapo tunaona kuna mtu mwenye ngozi ya giza akiwa amevaa fulana ya njano. Anaonekana akikata na kuchanganya mihogo na viazi. Viazi vimekatwa vipande virefu na vibanzi na viazi vimekatwa mviringo kama chipsi. Kuna makaa ya moto chini ya jiko la rangi ya buluu.

Kuna wali wa manjano upande wa kulia wa sahani ,nyuma ya sahani kuna glasi ya juisi ya rangi ya chungwa ambayo huenda ni juisi ya maembe. Pia kuna majani ya giligilani yakiwemo mapambo pembeni ya chakula. Upande wa kushoto kuna mchuzi wa maharage wenye rangi ya manjano na kijani unaonekana kua umechanganywa na mboga au viungo.

Hapa tunaona kijana anayeuza nazi barabarani. Amebeba nazi nyingi kwenye baiskeli na anamenya moja kwa kutumia kisu. Huu ni mifano wa biashara ndogo ndogo ya mitaani. Ambapo ni ya kawaida Katika maeneo ya pwani.